Wahudumu wa serikali wameweza kuwapa wananchi huduma za kwanza za kiserikali wanaokuwa wamejipanga katika foleni ili waweze kuyapata huduma haya ndiposa waweze kuyakamilisha yale ambayo serikali inayataka kutoka kwao.

Jaji mkuu wa taifa hili la Kenya jaji Martha Koome, anaweza kusimama na wanaibu wake na hata jaji mwenzake wa korti kuu humu nchini. Wanaweza kuonesha furaha kwani wanacheka sana.

Wahudumu wa kiserikali wanaonekana kujipanga na kuketi katika viti ambayo kwa kawaida huwa ni ya watu au wananchi wanaokuja kupata huduma. Wamejikusanya hapa ili waweze kuelekezwa na kiongozi wao kwa yale ambayo wanapaswa kufanya.

Timu ya kabumbu au soka ya wale ambao wanatoka katika kitengo cha kukuza usalama wa humu nchini Kenya. Wanasimama na kumtazama mpiga picha huku wanaonekana kuwa wenye imani na amani sana.

Wahudumu katika serikali wanaonekana kujizatiti ili waweze kuwapa wananchi waliojipanga katika foleni wakingoja huduma zao za kiserikali ili matakwa yao yaweze kutimizwa. Wanakwenda kwa kasi nao wengine wao hata kusimama na kuweza kuishughulikia na hata kuweza kutazama yale ambayo yanaendelea.

Wahudumu wa afya ikiwa ni wawili wanaume wanaweza kuwahudumia wananchi anayekuwa ni polisi au askari wa kulinda usalama wa nchi mwanamke. Wanaweza kuzungumza ili akapate kuhudumiwa kwa matakwa yake ya kiserikali.

Katika michezo na machuano ya soka au kabumbu, timu ya Bandari inaendelea kuchuana nao mashabiki wanakuwa wameketi chini na wengine hata kusimama huku wamebeba mabango ambayo yanaonyesha kwamba wao ni wababe katika game hizi.

Wahudumu wa afya wanaonekana kuketi chini ya behewa ili kuwahudumia wakenya wanaopanga foleni na kuweza kutafuta huduma zao za kiserikal ili waweze wakapata kumudu mahitaji yao.

Katika hafla ya kumuapisha rais mpya wa taifa la Kenya William Samoei Ruto. Anakuwepo jaji anayemwelekeza kwa yale ambayo anafaa kufanya. Kando yake kuna bibiye mama wa taifa mama Rachel.

Wanawake wenye umri mdogo wanaonekana kushiriki katika michezo ya kapu huku wakiwa na mbio mno na kuonyesha ubabe wao katika kuitumia mpira hii ili kupata matokeo bora.

Wahudumu wa serikali wengi waliokuwa wamebebania shati ambayo ni ya rangi ya samawati na makofia ambayo pia ni rangi ya samawati wameweza kuonyesha, kushangilia na kuweza kuwa na furaha mingi sana huku wakiwa wameyainua mikono yao.

Katika kituo cha kupeana huduma za kwanza za serekali, watu wawili wahudumu wanaonekana kuketi na kumtazama mpiga picha ili waweze kupata na kuhisi vyema jinsi wanaowahudumia wanataka.

Wahudumu wa afya wamejikusanya pamoja ili kuweza kushirikiana katika kukuza huduma zao kwa wananchi wa taifa hili la Kenya. Wanashauriana kwa yale ambayo wanapaswa kufanya ili kuboresha huduma zao.

Jaji mkuu wa taifa ya kenya Martha Koome akiwa na naibu wake, wanasimama kando na yule ambaye ni speaker wa bunge hili la kenya na hata speaker wa Seneti ambao wote wamejikusanya ili waweze kuendeleza shughuli za kiserikali.

Wananchi wengi wamepanga foleni huku wakiwa wameketi. Wanangojea mmoja baada ya mwingine kwenda kupata huduma ya kwanza katika kituo kinachowahudumia mahudumu ya kiserikali. Askari mmoja ana hakikisha kwamba usalama na haki imeweza kuwatendekea.

Wahudumu wa huduma Kenya humu nchini, wanaangalia televisheni ili kupata maagizo kutoka kwa wakubwa wao. Mmoja wao wa kike anakaa akiwa na furaha tele na kucheka sana.

Katika kituo cha kupeana huduma za kwanza za serikali, ambapo wananchi wengine wamekuwa wakijisanya na kutaka kutafuta yale ambayo anahitaji kutoka katika afisi hizi na kusaidiwa na wahudumu wa serikali.

Aliyekuwa spika wa zamani Keneth Lusaka anaweza kukagua shughuli za kuwapa wakenya huduma katika kituo kilichohakikishwa kuwahudumia wananchi. Anafanya hakikisho lake ili kuweza kumudu mahitaji ya wananchi.

Mashabiki wa timu ya soka humu nchini Kenya wanaendelea kuyashabikia matimu yao katika mechi na michuano yanayoandaliwa uwanjani. Wanajitokeza kwa wingi na hata kusherehekea na kushangilia huku wakiwa wameinua mikono.

Umati mkubwa mno wa watu wameweza kujitokeza na kuishabikia wanariadha wanaojiandaa katika michuano ya mbio za sakafuni ili waweze kupata mshindi katika mbio hizi na shindano hii.

Washabiki wa timu ya Gor Mahia humu nchini Kenya, inaofadhiliwa na kampuni ya sportpesa, wanaelekea katika mechi ili waweze wakashabikie timu yao, wakiwa wamebeba vihala mbalimbali kama vile ngoma.

Vijana wenye umri mdogo waliovalia shati lenye rangi ya njano wanaweza kushangilia na kusherekea kwenye uwanja wa kuchezea soka au kabumbu huku washabiki wengi wanawachungulia na kushabikia.

Katika kituo cha kupeana huduma nchini. Wanaohudumu humu ndani wana wateja wengi, ambao wako kwenye foleni na kuwangojea ili wapate mahitaji yao.

Nakala linaloiuizia hali ya kituo cha sheria cha nchi ya Kenya na kiwango na umaarufu wake katika kupeana usawa katika taifa la Kenya kwa kila mmoja.

Katika shughuli na pilkapilka za kuweza kukusanya data au nambari ya usajili za wananchi wa taifa la Kenya. Watu wanaweza kujipanga na kuhudimiwa na wahudumu waliovalia magwanda ya samawati na kijani kibichi na hata jeupe na barakoa ili waweze wakapata usaidizi.

Wahudumu wa serikali wanaonekana kuondoka kutoka katika jengo, ambalo ni la kuwapa wakenya huduma za kwanza za kiserikali. Wanaonekana kuwa wenye furaha tele na kuhakiki ya kwamba yale ambayo wamepata ni mazuri.

Wananchi wachache wanaonekana kujipanga katika kituo cha kuweza kuwapa wananchi huduma za kiserikali. Kituo hiki kinaonekana kuwa na wahudumu ambao wana uwezo ya kuwapa wananchi hawa kazi yao wanayotaka.

Kwenye foleni kuna wamama ambao wamebeba watoto wadogo kwenye mgongoni, wengine wakiwa wameshikwa wanatembea, wamepanga foleni kwenye kituo cha huduma, wa ambapo wanataka huduma mbalimbali, inakaa ni kama wanataka huduma mbalimbali za kiserikali.

Idara ya usawa na haki wakiongozwa na majaji, wanaweza kupatana nao wamevalia magwanda yao mieundu ili waanze kuafikiana na uweza kusababisha usawa kati ya watu.

Naibu wa rais wa zamani bwana Rigathi Gachagua, anaweza kukagua na kupewa huduma ya kwanza ya kiserikali, ili aweze kuiona jinsi wananchi wenzake wanapata huduma hizi.

Rais wa jamhuri la Kenya anakuwa ameandaa mkutano wa kupatana na wananchi wake. Hawa watu akina mama wanaokuwa katika pale mbele wa kumsalimia rais, nao wengine huko nyuma pia wanapasha mkono ili waweze kumsalimia.

Wakenya wengi wanakaa kushabikia timu yao ya ragha, wakiwa wanaonyesha wanaonekana kujawa na furaha tele na kuwa na shamirisho na ujuzi tele na kuwa na imani kabisa na timu yao.

Katika kituo cha kupeana huduma za serikali, watu wananchi wameketi kwenye foleni wakingoja kugudumiwa ili waweze kupata mahitaji yao ya kiserikali na kutimiza ndoto yao.

Shughuli ya usajili ya vitambuisho katika taifa la Kenya inaendelea, ambapo mavitambulisho vingi kabisa vimo mezani ambapo ziko tayari kabisa kupeanwa kwa wamiliki wao.

Kiongozi wa kike kutoka katika ugatuzi la Nairobi. Anasema kuwa yeye anasimamia amani katika nchi hii. Anasema kwamba tuijenge Nai ambaye ni nchi yetu.

Wachezaji wa kike wa voliboli wanaendelea kucheza uwanjani huku mashabiki wengi wamejazana na kuwatazama ili waweze kuwashabikia wapendwa wachezaji wao.

Mashabiki wa soka wa timu ya Gor Mahia wanaweza kushabikia timu hili na wanasema kwenye alama ambayo mmoja wao anakuwa amebeba ya kwamba wanaitaka timu ya uingereza ya Manchester City ili waweze kuchezo nao ili kuonyesha ubabe wao.

Bomba kubwa la rangi la kijani kibichi linaweza kutiliwa na kusafirisha maji. Chini yake kuna mto mdogo ambao pia una maji ambao unakimbia.

Wananchi wamepanga foleni katika kituo cha kupeana huduma za kiserikali, huku mlindasalama wa serikali ambaye ni polisi akiwa ameshikilia bunduki mkononi, anatembea miongoni mwao.

Katika michezo ya humu nchini Kenya, rais wa jamhuri ya kenya William Samoei Ruto, anasherehekea akiwa na watu wake. Mkabala wake ameketi kinara wa chama cha ODM humu nchini, Raila Amolo Odinga akiwa amevalia kofia.

Idara ya sheria katika nchi ya Kenya, wakiwa wanaongozwa na jaji mkuu wa taifa la Kenya Martha Koome, akiwa na majaji wenzake. Wanakaa kujiandaa kutoa hotuba kwa wananchi wa taifa la Kenya.

Vituo mbalimbali vya kuwapa wakenya huduma . Wahudumu wamekuwa kwenye foleni wakiwa wanataka kuwapa wananchi huduma zao za kitaifa ambao wako kwenye foleni nao pia ili waweze wakahudumiwa na kupata mahitaji yao.

Alama ya kupungiana mikono na kusalimiana kwa watu wawili iliyokuwa yake chama cha Jubilii iliyoweza kuiongoza taifa hili la Kenya hapo awali wakiongozwa na Uhuru Kenyatta wakiwa na mwenzake William Samoei Ruto. Inasema kwamba wamo pamoja.

Wananchi wengi wanakuwa wamepanga foleni huku wakiwa wameketi chini wanapongoja huduma za kwanza za kiserekali na hata huduma za kibinafsi ili waweze wakasaidiwa katika kupata yale matatizo na shida zao.

Tenki kubwa ya maji yenye rangi nyeusi limeweza kuinuliwa juu ili yaweze kuyaweka yale maji kuwa safi. Nayo mabomba ambayo ni ya rangi ya kijani yameweza kuipeleka maji humu ndani. Imeweza kuinuliwa kutumia chuma mbalimbali.

Watu wa kupeana huduma za kiserikali wanaketi sako kwa bako, kwenye katikati mwa jumba ambalo watu wengi wananchi wamejaa, wanaotaka kuelekezwa katika shughuli mbalimbali, ya kuweza kujisaidia katika maisha yao ya humu nchini.

Wakenya wamepanga foleni huku wamevalia barakoa, wakingoja mbele ya ofisi za watu wanaoshughulikia shughuli za kuingia na kutoka humu nchini Kenya na kwenda pande zingine za taifa nyingine.

Hafla ya maapisho ya wahudumu wakuu wa serikali ya humu nchini Kenya, ambaye ni jaji mkuu katika idara kitengo cha askari na usawa na usalama wa taifa, anapokuwa anaapishwa katika ofisi.

Kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga, anaweza kumshika mwenzake mkono, kuonyesha kwamba anamshinikiza katika ndoto yake ya kisiasa na kuweza kuwashawishi wananchi ili wampigie mtu wake kura.

Mwanapolisi mmoja anaonekana kuweza kuenda ili aweze kupewa shughuli za huduma ya kiserekali, ambapo wahudumu hawa wanakaa kujitahidi ili waweze kumsaidia. Mteja mwingine anakaa kwenye kiti ili angoje kuhudumiwa tena.

Katika kituo cha kupeana huduma za kiserikali humu nchini Kenya panaonekana kuwa na vitambulisho vingi sana vya watu au wananchi wanaopaswa kuyachukua, ili waweze kujimudu na kufanya shughuli mbalimbali za kiserikali.

Bomba kubwa la kusafirisha maji linaweza kuhifadhiwa na kuwekwa kwa utaratibu tena ujuzi wa kihali ya juu, ambapo kunaonekana kuwa na mto unaovuka mahali hapa.

Wachezaji wa kabumbu au soka wanaendelea kuonyesha umaarufu wao uwanjani, wanapokuwa wako kwenye mchuano na mechi kati ya timu mbili, ili kila mmoja kuonyesha ubabe wake.

Wanawake ambao ni wanariadha wa mchezo wa mpira wa kapu humu nchini Kenya wanaonekana kucheza na kuonyesha umaarufu wao katika mchezo huu huku mashabaki wengi wamekaa huku wamevalia barakoa wakiwatazama.

Rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Uhuru Muigai Kenyatta, anamshika mkono mwanamke mmoja katika sherehe na shehena mbalimbali ambaye kando yake yupo mwenzake anayekuwa na miwani na kofia.

Katika michuano ya soka au kabumbu humu nchini Kenya, wachezaji wawili wanaonekana kuonyesha ubabe wao katika mchezo huu, nao mashabiki wachache wameketi na kuwatazama.

Mtu mmoja wa kupeana huduma ameketi ndani ya hema, ambapo watu wengi wengine wamesimama kwenye foleni nje wakingojea kuhudumiwa mmoja baada ya mwingine, ili waweze kutatiziwa shida zao.

Wahudumu wa afya wawili mmoja wa kike naye mwenziwe wa kiume wanamtazama mpiga picha huku wameshikilia tarakilishi mikononi mwao wakiwa wamevalia magwanda rasmi nyeupe ya kazi.

Rais wa taifa la Kenya, anakuwa na jaji mkuu wa kitengo cha sheria, inchini Kenya. Wanakuwa natembea sako kwa bako, wakiwa wanafuraha tele inayo onekana usoni mwao.

Mkenya mwanamume aliyevalia kofia anaonekana kuingia katika ofisi inayoshughulikia mambo ya kuingia na kutoka nchini ili aweze akapata kusaidiwa katika usafirishaji wake.

Anayekua kiongozi humu nchini Kenya Raila Amollo Odinga anaweza kujisajili katika mipango ya kiserikali ili mambo yake yawe shwari na kuweza kuafikiana na matakwa na malengo ya kiserikali.

Wachezaji wa soka, wanao ukaa kufadhiliwa na kitengo cha usalama cha taifa la Kenya, wanavalia jezi jekundu ili waweze kukabiliana na wenzao.

Naibu wa rais wa hapo awali aliyekuwa ameondolewa mamlakani, anaonekana kuweza kukagua huduma za serikali kwa wananchi, ili kuhakikisha kwamba huduma hizi zimeweza kuwafikia watu wa taifa letu, kwa njia ifaavyo.

Mashabiki wa soka wa timu ya Gor Mahia wanakuwa wanashabikia timu yao sana, ambapo mmoja anakua amepaka mwili wake wote rangi ya nyeupe na kijani, ambapo anakua ameandika kwenye ngozi lake, jinsi ambavyo anaipenda timu hii yake.

Muhudumu wa serikali anawaelekeza wananchi ambao ni akina mama, katika shughuli za kuweza kufanikisha mahitaji yao ya kupata huduma ya kiserikali. Wanaangalia picha la chapisho katika karatasi.

Jaji mkuu wa taifa la Kenya Martha Koome, anakaa kuzungumza kwenye kipaza sauti, ni kama anazungumza na wananchi kuwapasha habari kuhusu huduma za kituo hiki na idara hiki ya serikali.

Wakuu wa huduma za nchini wanaweza kukagua utendakazi wa wenzao kwa kwa wananchi ambao wameketi kwenye foleni nyuma Yao wakingoja kuhudumiwa ili waweze kupata maitaji yao.

Wahudumu wa serikali wanajizatiti kuwapa wananchi wawili wanaokuwa wameketi mkabala wa mmoja wao. Wanaweza kupewa huduma za kiserikali na kuweza kupata mahitaji yao yote.

Rais wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto akiwa na bibiye mama Racheal, anaonekana kutia saini katika karatasi akiwa ako mbele ya majaji wengi sana wakiongozwa na jaji mkuu wa Kenya hii.

Mwanariadha anamaliza mwendo wake wa kasi sana, anapoanguka chini na kuonekana kugadhabishwa na kuwa na uchungu mwingi, maana anakuwa ameanguka vibaya, nao wachezaji wengine wanangojea kwenye foleni ili waweze kukimbia uwanjani.

Timu ya raga ya nchini Kenya inayo onekana kufadhiliwa na kampuni ya usafiri ya Kenya Airways. Wanasherehekea ushindi wao ambapo wanabeba kikombe ambayo ni ndovu wawili wanaokuwa wanashirikiana.

Wachezaji wa michezo ya soka wanakusanyika uwanjani, ili kuweza kuomba kabla ya kuanza mchezo wao, ambapo mashabiki wanakuwa wameketi uwanjani na kungoja kuwashabikia katika mchezo huu.

Wahudumu watatu wanaokua wamevalia barakoa wanakaa kumwongelesha mhudumiwa mmoja aliyevaa shati chekundu naye pia ana barakoa wakiwa wanapaswa kusuluhisha jambo na takwa la huyu mhudumiwa.

Mhudumu wa afya wa kike mwenye umri ya chini ya kimaisha ,anaonekana kumsaidia mwanamume ,ambaye ameegemea kwenye meza ili aweze kupata kuhudumiwa kupata yale ambayo anayataka .

Mwanaume anayevalia kofia na shati nyeusi na mwenye asili ya kizungu, anaweza kupiga picha huku akiwa amefurahi mno. Mashabiki ambao ni wa Kenya wamo nyuma yake, wanashangilia na kuweza kusherehakea michezo haya.

Wahudumu wa serikali waliovalia mavazi yaliyopigwa pasi tena ni makoti wanaweza kujiandaa na kuweza kuishughulikia na kushabikia wanapoona jinsi huduma inapewa wakenya wengine.

Wahudumu wa serikali wanashirikiana kimawazo, katika kituo cha kuwapa wakenya huduma, inayojiita kama huduma center , wakiwa wanashauriana mbalimbali kwa namna wanavyoweza kuboresha maisha ya binadamu na wananchi wa taifa.

Wahudumu wa kiserikali wanakuwa wameketi, upande mwingine wa meza ambao ni safi mno, namo wananchi wamepanga foleni wakingoja kushughulikiwa na kuhudumiwa na kuweza kupata pato la mawazo na mahitaji yao.

Jaji mkuu wa taifa la Kenya anaelekeza mkono wake kumpunga mkono mwenziwe aliye na cheo kikubwa cha kisiasa humu nchini . Jaji huyu ana naibu wake wakati anafanya hili wote wanacheka.

Rais wa taifa la Kenya rais William Samoei Ruto, anakuwa anawaadhimisha majaji na kuwasalimia, ambapo mkabala wake kuna jaji mkuu wa taifa la Kenya Martha Koome, ambapo majaji hawa wanakuwa wanacheka na wamejawa na furaha.

Mwanariadha anaweza kukamilisha mbio zake ambapo mwenzake anakua anangojea kuanza mbio zake naye, wengine wamekua wamekaa hapa kwenye uwanja wa mbio.

Mwananchi wa kike wa umri mdogo anaonekana kuzungumza na mhudumu wa serikali ambaye pia ni mwanamke wa umri mdogo. Wanaonekana kuendelea kupiga gumzo na kusaidiana huku akiwa anamhudumia huyu mwananchi.

Wahudumu wa serikali wanaonekana kumsaidia mwananchi mmoja mwanaume ambaye ameweza kujiandikisha na kujisajili katika mipango ya kiserikali ili aweze akasaidiwa.

Wachezaji wa soka wanawapongeza mashabiki wao kwa kuwa nao kwenye mchuano na kuwashabikia katika mechi hii. Wanawapungia mkono nao mashabiki wananyanyuka na kuwapungia mkono wachezaji wao.

Katika shughuli za nchini ya kuweza kuchukua vitambulisho, watu wanapanga foleni na kungojea huduma, ili waweze kupewa vitambulisho, vinavyodhibitisha kwamba wao ni wenyeji hapa nchini na wanakuwa foleni wakingoja wakisubiri kwa kimya na kwa utaratibu.

Tingatinga kubwa la kampuni linalojiita Hyundai, inatumika katika kuchimba mitaro barabarani ili kuyaelekeza maji yasije yakaharibu barabara nayo majumba ya watu.

Katika ofisi ya kiserikali ya kuwapa wananchi huduma, ambapo wafanyikazi hapa wanakaa kuwa wanakuwa na gumzo kati yao, miongoni mwao. ili waweze kujumulishwa jinsi ya kuweza kuendeleza kazi ya kuwapa wananchi huduma.

Mwanariadha wa mbio za sakafuni humu nchini Kenya anaonekana kufanya juhudi na tihadi katika mazoezi humu nchini Kenya wakiwa kwenye uwanja ulio na mashabiki kiasi.

Wachezaji wa kike wa soka ambao bado wachanga sana wanakuwa uwanjani ambapo wamesimama ili kuweza kuchukua picha na kuweza kukasisi ujuzi wao kwa vile wanaonekana kusimama nao wengine kuinama.

Wachezaji wa soka wanakuwa wanajiandaa uwanjani wa michezo, wanaokuwa wanafadhiliwa na kampuni la maziwa la Brookside. Wanakimbia uwanjani wanapokuwa wanangoja michezo iweze kuendelea. Mkabala wao kuna lango la mlinda lango la timu hili.

Mwanariadha wa mbio za kuruka anaweza kukamilisha mwendo wake, kwa kuruka urefu wa masafa, ambayo ni ya kutia moyo sana. Anaonekana kuwa na furaha ambapo wenzake wanamchungulia wakiwa na imani sana.

Shughuli ya serikali ya kuwezesha wananchi kuchukua huduma namba inaendelea ambapo wananchi wengi wako kwenye foleni wanakaa kugadhabishwa kwani wengine wanweza kutoa kichwa ili kuangalia mbele iwapo foleni inasonga au la. Wenye kupeana huduma wanaweza kujitahidi ili kufanikisha lengo lao.

Wananchi wengi wamepanga foleni, huku wakiwa wameketi chini kwenye kituo cha kutafuta huduma za kwanza za kiserikali, ili waweze kupata kusaidiwa katika hali yao vyovyote vile.

Rais wa nne ya jamhuri ya kenya anaandamana na wafanyikazi wa serikali na ambapo kuna usalama mkali, nao wanaonekana kuwa wenye furaha sana. Wanacheka kwenye kamera sana.

Jaji katika mahakama kuu humu nchini anaweza kuzungumza kwa kutumia kipaza sauti ambapo amesimama na kuweza kucheka anapowatazama wale ambao anaowahutubia na kuwa mwenye imani kabisa.

Muhudumu wa kiume wa serikali aliyevalia gwanda jeupe na ata barakoa ya samawati anaonekana kumwelekeza mwanamke ambaye amevaa barakoa ya nyeusi katika kujisajili kwa mipango ya kiserikali.

Kinara wa chama cha ODM anaonekana kuyabeba maji au kinyweo iliyo kwenye chupa ya kioo akiwa na mwenziwe wa chama cha PNU. Wako katika hafla au sherehe.

Idara na kitengo ya serikali inachojumuisha mambo na usawa, haki na utendakazi unaweza kuwa na mazungumzo na wananchi kuhusu jinsi ya kuboresha mahitaji yao na hata yale ambayo wanawapa wananchi.

Rais wa jamhuri ya taifa ya Kenya bwana William Samoei Ruto, akiwa naye mkabala wake jaji mkuu wa idara ya majaji humu nchini Martha Koome, katika hafla ya idara ya usawa na majaji.

Rais wa nne wa jamhuri ya Kenya, anakuwa anaapishwa ili kuanza kuhudumia watu wake. Bibi yake ako mkabala wake naye jaji anatumika kuweza kufanikisha hafla hii.

Rais anakuwa amesimama katikati, napo kando yake kuna majaji na mfuasi wake wa ndani tena wa karibu kabisa bwana Rigathi Gachagua ambaye ni naibu rais, nao wanakuwa wana furaha tena kuchekeleana sana.

Tingatinga kubwa linalotumia teknolojia ya kisasa lilioundwa na kampuni inayoitwa Hyundai, linakuwa limetumiwa kutengeneza mitaro ambayo yatakuwa yanapitisha maji ili yasije yakaharibu mazingira.